Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, ambao wanasoma elimu tolewayo kwa watu wazima wakiwa wameizunguka meza moja ambapo wanaangalia kifaa kilichopo juu yake kwa makini ili kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wametengeneza vifaa vyao kwa ubunifu mkubwa, na kuvipeleka katika sehemu ya maonyesho vikiwa vimewekwa juu ya meza, ambavyo wanavitumia kuonyesha watu kadhaa wanaokuja kutembelea sehemu hiyo, namna wanavyofanya ubunifu wa kisayansi.

Watu wengi ambao wamejumuika kwa pamoja na kusimama ndani ya hema ambalo limetengenezwa vizuri, ili kuwakinga na jua pamoja na mvua, huku ikiwekwa mabango mbalimbali yanayoonyesha maandishi na pia wakiwa wanasikilizana kuhusiana na jambo fulani.

Idadi kubwa ya watu wenye jinsia ya kike na kiume walio na rika tofauti wakiwa wamekusanyika katika chumba kikubwa wakisikiliza kwa makini semina au mafunzo yanayotolewa kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi ambao ni wamama, wakiwa ndani ya hema ambalo wanalitumia kujipatia mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya jamii ya wamasai.

Wanafunzi wanaojipatia elimu ambayo inatolewa kwa watu wazima, wakiwa wamekusanyika katika kikundi kwa pamoja; wakionekana kujadili kuhusiana na masomo huku mmoja akiwa anaandika katika daftari na kuwaelekeza.

Kikundi cha watu wazima, ambao wapo kwa ajili ya kupata elimu isiyo rasmi; wakiwa wamekaa kwa pamoja huku wameizunguka meza kubwa iliyo na madaftari pamoja na kompyuta mpakato, wakionekana kujadili.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamekaa ndani ya chumba ambacho kinatumika kufundishia, wengine wakiwa wamejifunika kwa kutumia barakoa na huku wametulia kwa makini wakisikiliza kile ambacho kinafundishwa.

Wanafunzi wengi wa rika tofauti pamoja na jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujipatia elimu inayotolewa kwa ajili ya watu wazima, wakiwa na mwalimu wao ambaye anawafundisha.

Wanafunzi wengi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wamekaa katika madawati na wengine wakiwa wamekaa chini, huku mmoja yupo ubaoni anaandika huku akisimamiwa na mwalimu wake, ikiwa ni elimu ya watu wazima.

Kikundi kikubwa cha watu ambao wanaonekana ni watu wazima, wakiwa wamekaa eneo la wazi la nje, lililo na viti vilivyopangwa vizuri, huku wakionekana wakisikiliza semina ama mafunzo ambayo yanatolewa.

Watu wengi ambao wako ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima, wakiwa wamekaa vizuri katika sehemu zao na mezani wakiwa na vitabu ama madaftari wanaotumia kunakili kinachofundishwa na pia wengine wakiwa na chupa za maji safi.

Chumba kikubwa ambacho kimejaa watu wengi, walio hapo kujisomea na kupata elimu inayotolewa kwa watu wazima, wakiwa wamekaa kwa makini wakionekana kusikiliza jambo ambalo linaongelewa ndani ya chumba hicho.

Watu wengi ambao wanasoma elimu, inayo tolewa kwa ajili ya watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wa rika tofauti tofauti, wakiwa wamekaa katika viti ndani ya chumba kikubwa, ambacho wanakitumia kujipatia mafunzo.

Wamama ambao wamevalia mavazi ya kiasili ya jamii ya kimasai, wakiwa wamekaa katika sehemu, ambayo ina hema juu yake wakijifunza namna ya ushonaji wa nguo za kimitindo mbalimbali.

Wanafunzi wengi wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho kinatumika kutoa elimu kwa ajili ya watu wazima, wakiwa wamekaa katika madawati yao na wengine wakiwa wanaandika katika madaftari.

Wanafunzi wengi ambao hujipatia elimu inayotolewa kwa watu wazima, wakiwa wamesimama kwa pamoja mbele ya bango kubwa lililo nyuma yao, ambalo lina maandishi kadhaa huku mbele yao kukiwa na meza kubwa yenye vifaa vyao.

Kikundi cha watu wengi ambao wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya kusomea, huku mmoja akiwa amesimama mbele yao akionekana kuongeza mjadala unaohusiana na utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho ukutani kimebandikwa makaratasi, yaliyoandikwa maandishi ikiwa na rangi mbalimbali, huku wenyewe wakiwa wamekaa katika viti wakimsikiliza mkufunzi mbele yao.

Watu wengi ambao wana rika tofauti pamoja na jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya ukumbi ambao unatumika kwa ajili ya kutoa semina au kufundisha maswala mbalimbali yanayo husiana na elimu ya watu wazima, wakiwa wamezunguka meza zao wakiskiliza kwa makini.

Duka kubwa la vitabu likiwa na taa ambazo zinaangaza vizuri ndani, limewekwa vitabu vingi ambavyo vimepangwa katika makabati, huku akiwepo mtu mmoja ambaye ni mteja wa jinsia ya kike akionekana kutafuta kitabu.

Eneo la wazi la shule ya wanafunzi wa chekechea, likiwa limezungushiwa uzio wa senyenge na huku ndani yake kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo watoto hao huvitumia kwa ajili ya kuchezea ili kuchangamsha akili.

Eneo kubwa la wazi ambalo hutumiwa na wanafunzi wa chekechea katika kufanya michezo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kubembea mara baada ya kutoka darasani kujisomea ilikuchangamsha akili zao.

Eneo la wazi la shule ya watoto ya chekechea, ambalo hutumiwa kwa ajili ya kufanyia michezo mbalimbali, ili kujiburudisha likiwa na bembea nyingi ambazo watoto wamezitumia kwa ajili ya kuchezea na chini zikiwepo nyasi fupi.

Darasa linalotumiwa na watoto wadogo wanaosoma elimu ya awali, likiwa, limebandikwa picha za midoli mlangoni ambazo huleta mazingira yanayovutia wanafunzi hao kupenda kwenda darasani na kujisomea.

Eneo kubwa la wazi la nje ya shule ya chekechea, likiwa lina nyasi fupi pamoja na vifaa mbalimbali vya michezo kama ya kubembea, ambavyo vimewekwa kwa ajili ya watoto hao, kuchangamsha akili pindi wanapotoka kwenye masomo.

Eneo la wazi la nje ya shule ya chekechea ambalo linatumiwa na wanafunzi hao kwa ajili ya kucheza ili kuchangamsha akili zao ikiwa ni baada ya kutoka kujifunza, ikiwa na vifaa mbalimbali vya michezo.

Eneo kubwa la wazi ambalo limepambwa na kuwekwa maturubai kwa ajili ya kujikinga na jua, likiwa linatumika kwa ajili ya sherehe za mahafali ya kuhitimu. Huku wakionekana watu wawili ambao ni wahitimu wakiwa wameshikilia cheti.

Wasichana wawili ambao wamevaa sare wakiwa ndani ya chumba, wanajifunza somo la ushonaji wa nguo kwa mitindo mbalimbali, wakiwa wameinama chini huku wakipima kitambaa, huku chumba hicho kikiwa na cherehani pamoja na kiti.

Wanawake watatu ambao wamevaa mavazi nadhifu wakiwa wamekaa katika kikundi, wakionekana wakishikiliia kalamu huku mezani kwao ikiwepo madaftari, ambayo wanatumia kuelekezana mambo mbalimbali ya kielimu.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho hutumiwa kwa ajili ya kujifunza pamoja na kusomea, likiwa na ubao mweupe ambao umeandikwa maandishi pamoja na madirisha mawili kwa ajili ya kuingiza mwanga pamoja na kupata hewa.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa ambacho wanakitumia kujadili na kusoma masomo mbalimbali.

Kundi kubwa la watu wa rika mbalimbali wakiwa wamekaa katika eneo la wazi la nje, umezunguka katika viti vyenye rangi nyeupe wakiwa wanamsikiliza mtu ambaye amesimama mbele. Ikiwa ni katika kujipatia semina zitolewazo kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima wakiwa wamejumuika kwa pamoja ndani ya chumba au ukumbi mdogo, kwaajili ya mkutano ili kupata mafunzo ama semina ambayo inatolewa na watu waliokaa kwenye meza ya mbele.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama, huku wakitazama kitabu ambacho mmoja aliyevaa shati lenye rangi jeupe. Akiwa amekishikilia, akionekana kumuelekeza mwenzake. Wakiwa katika eneo la wazi la nje, lenye kuzungukwa na miti mingi.

Watu wanne watatu wakiwa ni wanawake na mmoja mwanaume wakiwa wameizunguka meza, iliyopo ndani ya chumba ambacho wanakitumia kujisomea, ikiwa na vitabu pamoja na makaratasi ambayo wanatumia kujisomea na mmoja wao akiwa anaandika.

Mwanamama ambaye ni wa jamii ya kimasai aliyevalia mavazi yao ya asili huku amejiwekea urembo masikioni kwake, akionyesha tabasamu, akiwa amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi ambao umeandikwa maandishi kwa ajili ya kujifunza.

Watu wengi wa jinsia tofauti ya kike na kiume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, ambacho kinatumika kwa ajili ya utoaji wa semina ama mafunzo, ambayo yanahusisha elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima.

Idadi kubwa ya wamama wakiwa wamekaa ndani ya hema kubwa ambayo limetengenezwa kwa ajili ya kuwakinga na jua pamoja na mvua, wakiwa wamepakata watoto wao huku wakisikiliza kwa makini mafunzo ambayo yanatolewa.

Eneo la chumba ambalo hutumika kwa ajili ya kujifunza pamoja na kusomea, likiwa na ubao wenye rangi nyeupe ambao umetumika kuandika maandishi mbalimbali, na pembeni yake likiwepo kabati ambalo limepangwa vitabu vingi vinavotumika kwa ajili ya kujifunzia.

Idadi kubwa ya watu wa jinsia ya kike na kiume ambao wamekusanyika kwa pamoja ndani ya ukumbi mkubwa, ambapo wamekaa katika viti vya plastiki wakisikiliza na kunakili kwa makini vitu ambavyo vinafundishwa sehemu hiyo.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho hutumika kwa ajili ya kujisomea na kujifunza, kikiwa na madirisha ambayo yametengenezwa kwa kutumia vioo, na mbele kukiwepo na ubao wenye rangi nyeupe, huku kukiwa kumepangwa viti vingi pamoja na meza.

Kikundi cha wamama wakiwa wamekusanyika na kukaa katika viti vya plastiki ndani ya chumba cha darasa ambacho hutumika kwaajili ya kufundishia wakiwa wanajadili jambo na nyuma yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi ambao umeandikwa maandishi meupe.

Wanafunzi wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa katika viti, huku meza zao zikiwa na madaftari wanayotumia kuandika na nyuma ya darasa hilo kukiwa na ubao wa matangazo uliojaa makaratasi mengi.

Idadi kubwa ya watu wamekusanyika ndani ya chumba huku wamekaa katika viti wakiwa wanasikiliza kwa makini mtu ambaye amesimama mbele akiwa anatoa semina au mafunzo.

Kundi kubwa la watu ambao wamekaa katika eneo la wazi la nje, wakiwa na sare maalumu zenye rangi ya bluu ikiwa ni katika kujifunza, huku mbele yao wakiwepo watu wawili wakiwa na ubao mdogo ambao wanautumia kwa ajili ya kuwaelekeza.

Wanawake wengi ambao ni watu wazima wakiwa wamekaa katika madawati yaliyopo ndani ya chumba cha darasa, ambacho kinatumika katika utoaji wa elimu huku wakiwa na madaftari pamoja na kalamu, wakisikiliza kwa makini.

Wanawake watatu ambao wamevaa barakoa, wakiwa ndani ya chumba wamezunguka meza ambayo ina madaftari pamoja na vitabu ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kujifunza, huku nyuma yao ikionekana karatasi iliyobandikwa ukutani ikiwa na maandishi.

Kikundi cha watu ambao wamevalia kitambulisho shingoni, wakiwa wameizunguka meza moja iliyo na: chupa nyingi za maji, pamoja na kompyuta mpakato na makaratasi ambayo yameandikwa; wakionekana kuelekezana jambo, huku wakiwa ndani ya ukumbi huo mkubwa ambao una idadi kubwa ya watu.

Kikundi cha watu ambao wamekaa katika eneo la nje kwenye mkeka uliotandikwa, huku wameshika vitabu au madaftari. Ambayo wanatumia kunakiri vitu wanavoelekezwa na mwalimu wao aliyesimama mbele yao.

Eneo kubwa la wazi lililo na nyasi fupi na kuzungukwa na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani, ambayo imetumiwa kwa ajili ya kutoa kivuli na watu wengi waliokusanyika sehemu hiyo na kukaa chini, huku wakisikiliza kwa makini mtu ambaye yuko mbele yao akitoa mafunzo au semina.

Watu watatu, wawili wakiwa ni wanawake na mmoja mwanaume wakiwa wamekaa ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kujisomea, huku mezani kwao wakiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kutazama na kujifunza vitu mbalimbali, huku nyuma yao ukiwepo ubao mdogo wa matangazo uliobandikwa makaratasi mengi.

Chumba kikubwa ambacho kimepambwa vizuri kwa kuwekwa urembo, pamoja na mapulizo yenye rangi tofauti kama: nyeupe, kijani na nyekundu; huku zikiwa zimepangwa meza nyingi ambazo zimewekwa vitambaa pamoja na wakiwepo watu ambao wamehudhuria shughuli hiyo.

Wanawake wawili ambao wamekaa ndani ya chumba cha maktaba, kinachotumika kuhifadhi vitabu mbalimbali ambavyo vinatumiwa kwa ajili ya kujisomea na kupata maarifa, mmoja akiwa ameshikilia kitabu na mwenzake akiwa anamuonyesha kitu kwenye kitabu hicho.

Kikundi cha wanawake walio ndani ya shamba kubwa ambalo limepandwa mbogamboga, zilizo na rangi ya kijani; wakiwa wameshikilia madaftari ambayo wanatumia kunanakili, kile ambacho wanafundishwa na mtaalamu wa maswala ya kilimo.

Eneo kubwa la karakana ambayo hutumika kwa ajili ya utengenezaji wa samani mbalimbali kwa kutumia mbao, wakiwepo watu ambao wanajifunza namna ya kutengeneza samani mbalimbali.

Wanafunzi wengi ambao wamevaa sare maalumu za maabara, wakiwa ndani ya chumba hicho wakifanya majaribio na kujifunza tekinolojia mbalimbali, huku meza zao zikiwa zimejaa vifaa vya kitekinolojia na kielektroniki.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika ndani ya ukumbi mkubwa wakiwa wamekaa katika viti, huku mezani kwao wana kompyuta mpakato na madaftari, kwa ajili ya kunakili vitu wanavyoelekezwa ikiwa wanapata semina ama mafunzo, yatolewayo kwa watu wazima.

Watu wawili ambao ni wa jinsia ya kiume wakiwa wamekaa katika viti huku wakipeana maelekezo mbalimbali kuhusiana na maswala ya elimu wakitumia kitabu ambacho kipo juu ya meza.

Wanafunzi watano wanne wakiwa ni wanawake na mmoja ni mwanaume, ambao wamehitimu mafunzo yanayotolewa kwa watu wazima. Wakiwa wamesimama kwa pamoja huku wakishikilia vyeti vyao mkononi, ikiwa ni ndani ukumbi ambao unatumika kwa ajili ya kusherekea mahafali.

Chumba kikubwa cha darasa kikiwa na madawati mengi ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, huku wakiwepo watu ambao ni wanafunzi wakiwa wamekaa, huku wapo kwa makini wanaandika katika makaratasi ikiwa ni katika kujibu maswali ya mtihani ambayo wamepewa.

Wanafunzi wengi wanaopata elimu itolewayo kwa ajili ya watu wazima, wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, ambacho kina meza nyingi za mbao pamoja na vitu, ambavyo wamevitumia kukaa wakisikiliza kwa makini mafunzo ambayo yanatolewa, huku mmoja akiwa amesimama akionekana kuuliza swali au kutoa maelezo.

Eneo la chumba cha darasa ambacho hutumiwa kwa ajili ya kusomea na jifunza ikiwa na meza nyingi ambazo zimepangwa pamoja na viti, huku ukutani ikiwepo makaratasi ambayo yameandikwa na matangazo na pia ukionekana mtungi mdogo unaotumika kwa ajili ya kuzimia moto wakati wa dharura pia ikiwepo baiskeli ambayo imeegeshwa.

Wanafunzi wanne wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha darasa huku wakielekezana jambo, wakiangalia ubao ambao umebandikwa karatasi iliyo na michoro pamoja na maandishi ambayo yanaelekeza jambo.

Wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya eneo ambalo limetengenezwa maalumu kwa ajili ya kujisomea, likiwa limepangwa meza nyingi pamoja na viti ambavyo wanavitumia kukaa huku wakiwa wana vifaa mbalimbali kama kompyuta mpakato na simu za mkononi.

Watu wengi wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wakiwa wamekaa ndani ya chumba kwa karibukaribu, ikiwa ni katika kuipatia elimu ambayo hutolewa kwa ajili ya watu wazima.

Watu wawili wakiwa wamesimama huku wakikabidhiana cheti ambacho hutolewa baada ya kuhitimu mafunzo ya elimu; mmoja akiwa ni muhitimu na mwingine aliyevaa suti akiwa ni mgeni rasmi katika shughuri hiyo.

Chumba ambacho hutumika kwa ajili ya kujifunza mafunzo ya ushonaji wa nguo za mitindo mbalimbali, kwa kutumia chelehani ambazo zimepangwa ndani hapo huku wakiwepo wanafunzi wawili waliovaa sare, wakielekezwa namna ya kupima nguo.

Kundi kubwa la watu wakiwa ndani ya chumba kikubwa, wakiwa wamekaa katika viti. Huku wengine wakiwa wamezunguka meza zao, wakiwa na vifaa aina ya kompyuta mpakato. Huku mbele yao wakiwepo watu ambao wanatoa semina kwa ajili ya mafunzo.

Wahitimu wakiwa wameshikilia cheti ambacho wamepewa baada ya kuhitimu mafunzo, wakiwa katika eneo la wazi ambalo limepambwa na kutengenezwa vizuri kwa ajili ya kuendesha shughuli hiyo.

Kikundi cha watu ambao wamekusanyika kwa pamoja ili kupata mafunzo, wakiwa wengine wamevaa barakoa huku wamekaa katika viti vilivyopangwa vizuri ndani ya chumba kikubwa na mezani wakiwa wameweka vitu vyao mbalimbali kama mabegi pamoja na madaftari; huku mbele akiwepo mtu ambaye anatoa mafunzo.

Wanafunzi wengi ambao wamevaa mavazi maalum aina ya joho pamoja na kofia kichwani , ambayo huvaliwa wakati wa sherehe za kuhitimu mafunzo wakiwa wamesimama kwa pamoja huku wakionyesha tabasamu na kufurahia.

Watu wanne ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wamekaa katika viti na mmoja wao akiwa amesimama, huku wameizunguka meza ambayo ina vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama kompyuta mpakato pamoja na simu, pia wakiwa na vitabu ambavyo kwa pamoja wanavitumia katika kujifunza.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika kama maabara kwa ajili ya kujifunzia majaribio mbalimbali ya kisayansi. Kikiwa na ubao mkubwa mbele wenye rangi nyeupe na meza nyingi ambazo zimepangwa zilizo juu na vifaa ambavyo hutumika kwa ajili ya mafunzo hayo. Pia wakiwepo wanafunzi wengi waliohudhuria kipindi.

Mwalimu mmoja akiwa amesimama huku anatoa maelekezo kwa wanafunzi wanaojifunza somo la matumizi ya kompyuta, pamoja na programu mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa kilichopangwa, kompyuta nyingi.

Kikundi cha watu ambao wamekusanyika ndani ya ukumbi unaotumika kwa ajili ya mafunzo au kujisomea, wakiwa wamependeza kwa mavazi yao nadhifu, kwa jinsia ya kike pamoja na kiume. Wakionekana kujadili jambo huku mezani wakiwa na kompyuta.

Wanafunzi walio ndani ya chumba ambacho hutumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kompyuta pamoja na matumizi ya programu mbalimbali mmoja akiwa amekaa huku wamevaa barakoa na watu wawili wakiwa wamesimama ambao wanamwelekeza jinsi ya kutumia.

Watu wengi ambao wamevalia barakoa wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki katika eneo la wazi la nje lililopo pembezoni mwa shamba la mahindi, wakiwa wanamsikiiza kwa makini mtu mmoja mabae anatoa mafunzo au semina.

Kikundi kidogo cha watu wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekaa katika viti huku wameizunguka meza ndogo iliyo na madaftari pamoja na vitabu, huku wengine wakionekana kwa mbali wakiwa wamekaa kwenye meza zilizo na kompyuta ambazo wanazitumia.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume walio na rika tofauti ambao wapo darasani, ili kujifunza kupata elimu ambayo hutolewa kwa ajili ya watu wazima, wakiwa wamekaa vizuri katika viti na meza nyingi za mbao huku akiwepo mwalimu wao mmoja amesimama akitoa maelekezo.

Mkusanyiko mkubwa wa watu ambao wamekaa katika viti vyenye rangi nyeupe katika eneo la wazi kubwa liliyopo nje kabisa ambao lina miti mingi waliyoitumia kupata kivuli wakati wakipata semina au mafunzo.

Wanafunzi wakiwa wamekaa katika viti huku wameegemea meza zilizopo ndani ya chumba cha darasa ambacho wanatumia kwa ajili ya kujifunza. Huku mmoja ambaye ni mwalimu, akiwa amesimama na kuonyesha kitu katika karatasi ili kuwaelekeza.

Kundi kubwa la watu ambao ni wanafunzi, wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya bluu, pamoja na meza kubwa ambazo wameweka makaratasi na madaftari, pamoja na chupa za maji, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo ambayo yanatolewa katika sehemu hiyo.

Mwana mama ambae yupo darasani, akiwa amekuja kupata elimu ambayo siyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima, akiwa ameshikilia chaki, huku anaandika ubaoni, ikiwa ni katika kujifunza somo ndani ya chumba hiko cha darasa.

Kikundi cha watu ambao ni watu wazima wa jinsia ya kike pamoja na kiume, wakiwa wamekaa huku wamezunguka kwa pamoja katika chumba kidogo ambacho kinaviti vingi vya rangi ya bluu pamoja na dirisha ambalo linatumika kuingiza mwanga wa kutosha ndani pamoja na hewa.

Chumba kikubwa cha maabara ambacho hutumika kwa ajili ya kutoa mafunzo kuhusu mambo mbalimbali ya sayansi pamoja na kufanyia majaribio, kikiwa na meza nyingi ambazo zimepangwa vizuri na kuwekwa vifaa muhimu ambavyo vinahitajika kwenye majaribio ya kisayansi.

Kundi kubwa la watu ambao wamejumuika kwa pamoja na kukaa katika viti vilivyopo ndani ya ukumbi mkubwa ambao wanautumia kwa ajili ya kujifunza, huku akiwepo mtu aliyesimama mbele akionekana kutoa semina au mafunzo.

Chumba kikubwa kilicho na kompyuta nyingi ambazo zimepangwa kwenye meza kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya matumizi ya kompyuta pamoja na program mbalimbali wakiwepo wanafunzi wengi ambao waneekezwa namna ya kutumia.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho hutumika kwa ajili kujifunza na kutoa elimu itolewayo kwa watu wazima, kikiwa na meza nyingi pamoja na viti ambavyo vimetengenezwa kwakutumia mbao na wanafunzi wengi wakiwa wamehudhuria kipindi.

Kikundi cha watu wakiwa na rika tofauti pamoja na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba huku wameizunguka meza ambayo wameitumia kuweka: madaftari, makaratasi pamoja na vifaa vya kielektroniki; huku mmoja akionekana kuandika na kuwaelekeza.

Kikundi cha watu wa jinsia ya kike wakiwa wamezunguka huku wakionekana kupewa maelekezo na mmoja wa wataalamu wa masuala ya kilimo. Ikiwa ni katika kutoa elimu na mafunzo yanayotolewa kwa ajili ya watu wazima.

Watu wa rika mbalimbali wakiwemo watu wazima wa jinsia ya kiume wakiwa wamekaa katika viti ndani ya chumba cha darasa ambacho hutumika katika kutoa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu watatu wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wamekaa katika viti ndani ya chumba kikubwa, wakiizunguka meza ambayo hutumika kwa ajili ya majadiliano ya kielimu wakionekana kufanya moja ya mchezo ili kuchangamsha akili.

Wanafunzi wengi jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba kilichopangwa viti pamoja na meza nyingi, ambazo juu yake wameweka makaratasi ambayo wanatumia kuchora ikiwa ni katika kujifunza sanaa.

Wamama wakiwa wamekaa katika viti huku wamezunguka meza wakiwa wanamsikiliza mwanamume mmoja, ambaye amesimama huku amevalia koti la suti akionekana kuwapa maelekezo.

Wanafunzi wengi wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa chenye samani za viti vya mbao, pamoja na meza ambazo wanazitumia kujifunzia wakiwa wamekaa na kusikiliza kwa makini ambacho kinafundishwa ndani ya darasa hilo.

Watu wengi wa jinsia tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa katika kikundi huku wameizunguka meza iliyo na vitabu ambavyo wanavitumia katika kujipatia elimu kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wameketi katika viti huku wameegemea meza zao ambazo zina vitabu pamoja na makaratasi ambayo wanatumia kwa ajili ya kujifunza; huku mbele yao akiwepo mwalimu ambaye anawapa maelekezo.

Watu ambao ni wanafunzi wa rika mbalimbali ikiwemo watu wazima ambao wamesimama huku wamezunguka meza ambayo mmoja wao anaitumia kwa ajili ya kuchora na kuandika kitu kwenye karatasi, huku wengine wakionekana nyuma yao wakijisomea; ikiwa ni ndani ya chumba cha darasa.

Wanamama akiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na madawati mengi yaliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nzuri, pia likiwepo dirisha ambalo linatumika kuingiza mwanga pamoja na hewa safi ikiwa ameshikiria cheti chake ambacho amekabidhiwa baada ya kuhitimu.

Wanafunzi wengi ambao wanajipatia elimu inayotolewa kwa watu wazima wakiwepo ndani ya chumba kikubwa kilicho na meza nyingi pamoja na viti walivyotumia kukaa, huku wakiwa na vifaa kama kompyuta mpakato pamoja na maji ya kunywa.

Mwalimu ambaye anafundisha elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, akiwa amesimama ndani ya chumba cha darasa, huku ameshikilia mkono wake wa kulia mpira na mkono wa kushoto ameshikilia kamba akiwa anawaelekeza.

Chumba kikubwa juu kikiwa kimefungwa taa, ambazo zinamulika vizuri ndani kuhakikisha kuna mwanga wa kutosha, pia ikiwepo feni kwa ajili ya kupunguza joto ndani ya chumba hicho, na kukiwa kuna viti vingi pamoja na meza.

Kundi kubwa la wanafunzi wa jinsia ya kike, wakiwa ndani ya chumba cha mafunzo, ambacho wanatumia kwa ajili ya kufundishwa sanaa mbalimbali, na jinsi ya kutengeneza vitu kwa kutumia mikono.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kimepangwa meza nyingi pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma, huku wakiwepo wanafunzi waliofika kwa idadi kubwa wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa.

Mwanamama mmoja ambaye amejifunika kitambaa chenye rangi ya njano kichwani, akiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na madawati mengi yaliyotengenezwa kwa mbao. Akiwa amesimama huku ameshikilia cheti kwa ajili ya kuonesha kwamba amehitimu mafunzo.

Mwanamama wa kabila la kimasai, aliye valia mavazi yake ya asili pamoja na urembo katika masikio yake akiwa amesimama, huku anaonyesha herufi ambazo zimeandikwa katika ubao wenye rangi nyeusi ikiwa ni katika kujifunza.

Watu wawili mmoja akiwa ni mwanafunzi na mwingine ni mwalimu, akiwa anamuelekeza wakiwa wamekaa katika miti huku wameegemea meza iliyo na kitabu, ambacho wanakitumia katika kujifunzia.

Ukumbi mkubwa ambao umepangwa meza pamoja na viti vingi ukiwa unatumika kwa ajili ya mafunzo, wakiwepo watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa na rika mbalimbali, huku mezani wakiwa na vifaa ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kujifunzia kama kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu isio rasmi ambayo hutolewa kwa watu wazima wa jinsia ya kike, wakiwa wamekaa katika viti huku wameegemea meza zao zenye madaftari, wakiwa wametazama mbele wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa.

Wanawake watatu ambao wamekaa katika viti huku mezani kwao, wakiwa wana madaftari ambayo wanayatumia kuandika na kusoma vitu mbalimbali ikiwa ni katika muda wa kujadili.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike pamoja na kiume wakiwa wamekaa kwenye viti huku wameegemea meza, wakielekezana mambo mbalimbali kuhusiana na elimu ya watu wazima huku wakitumia vifaa kama kompyuta mpakato.

Watu watatu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa ndani ya chumba ambacho kimepangwa vitabu vingi vinavyotumika kwa aijili ya kujisomea; huku wakiwa wamaeizunguka meza iliyo na madaftari ambayo wanaandika na wakionekana kujadili.

Wanafunzi ambao ni wanawake wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia kompyuta, ikiwa na kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza, huku wakiwa wamekaa na mtu anapita akiwa anawaelekeza jinsi ya kutumia.

Watu wawili, ambao wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba, wakiwa wamekaa katika viti na mezani kwao kikiwepo kitabu ambacho wanakitumia kwa ajili ya kutazama mambo mbalimbali, ambayo wanayajadili ili kupata elimu.

Mwanamama ambaye ni mwanafunzi anayejifunza elimu ambayo inatolewa kwa ajili ya watu wazima akiwa amekaa katika dawati huku amejifunika kanga yake, huku anasoma kitabu kilicho na picha pamoja na maandishi mbalimbali na nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri aina ya pikipiki.

Wanafunzi ambao wanapata elimu isiyo rasmi, wakiwa wamevaa sare huku wapo ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya kujifunzia utengenezaji wa vifaa mbalimbali, hususani vya kielektroniki wakiwa wanaangalia kwa makini namna ya kufanya kazi hiyo.

Chumba kinachotumiwa kujisomea na wanafunzi wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, kikiwa na ubao wenye rangi nyeupe ambao umeandikwa maandishi, pia likiwemo kabati ambalo linatumika kuweka vitabu pamoja na nyaraka mbalimbali.

Wanafunzi wengi wanaopata mafunzo yatolewayo kwa ajili ya watu wazima ambao wamekaa katika vikundi tofautitofauti wamezunguka meza zao, huku wakijifunza kwa kutumia vitabu ambavyo viko mezani kwao, na mmoja akionekana ameshikilia karatasi kubwa lililo na maandishi.

Chumba kikubwa cha darasa kikiwa na madawati mengi, pia wakiwepo wanafunzi ambao wamekaa katika madawati hayo ,wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti tofauti, huku wameshika madaftari yao wakitumia kalamu kuandika kile ambacho wanafundishwa.

Wanafunzi wengi wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa; kilicho na meza nyingi ambazo juu yake wameweka madaftari pamoja na vitabu, huku wengine wakiwa wamejifunika kwa kutumia barakoa na mwalimu wao akiwa amesimama mbele ambaye anatoa mafunzo.

Watu wawili, ambao ni wa jinsia ya kiume, wakiwa wamekaa ndani ya chumba, huku wameegamia meza iliyo kuwa na kitabu, ambacho wanakitumia kwa ajili ya kuelekezana. Ikiwa ni katika majadiliano mbalimbali kuhusiana na elimu.

Watu wazima wengi wakiwa wamekaa wa jinsia tofauti wanawake kwa wanaume huku wengine wakiwa wamesimama ikiwa wamezunguka meza ambayo wanaitumia kujifunza na kuelekezana mambo mbalimbali ya kielimu.

Eneo ambalo hutumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ushonaji wa nguo za mitindo mbalimbali kwa kutumia cherehani, wakiwepo watu ambao wanajifunza jinsi ya kutumia cherehani na kushona mavazi mbalimbali.

Watu wengi ambao wanajipatia elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, wakiwa wamekaa ndani ya chumba ambacho kina vifaa vingi vya kufanyia majaribio ya kisayansi vilivyowekwa kwenye meza, huku mbele yao akiwepo mtu anae waongoza.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwa pamoja ndani ya chumba ambacho kina tumika kwa ajili ya kutoa mafunzo au semina, huku mbele yao akiwepo mtu ambaye ni mtoa mafunzo hayo na nyuma yake kukiwa na bango lenye maandishi pamoja na picha, pia akiwepo mtu mmoja ambaye anawakilisha hoja.

Watu wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho hutumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kutumia kompyuta pamoja na programu mbalimbali. Wakiwepo wamekaa huku mmoja akionekana akipita na kutoa maelekezo.

Kikundi kidogo cha wanawake, wengine wakiwa wamebeba watoto wao huku wamekaa katika mabenchi madogo ya mbao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtu ambaye amesimama mbele akiwa anatoa mafunzo au elimu ya kitu fulani.

Wanafunzi wengi wakiwa wamevalia mavazi tofauti ambayo si sare, wakiwa ndani ya chumba ambacho hutumika kama darasa kwa ajili ya kujifunzia na kupata elimu kwa ajili ya watu wazima ,huku mmoja wao ambaye ni msichana akiwa amesimama akionyesha tabasamu huku, ameshikilia kompyuta mpakato.

Eneo kubwa la wazi ambalo limewekwa maturubali na kupambwa vizuri ili kutumika kwa ajili ya shughuli ya kusheherekea kuhitimu kwa mafunzo, huku wakiwemo watu wengi ambao wamehudhuria na wahitimu wakiwa wameshikilia cheti ambacho wamepewa.

Watu wengi wa jinsia ya kike pamoja na ya kiume wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho hutumika kwa ajili ya kujisomea wakiwa wamekaa katika vikundi, huku wamezunguka meza zao zillizo na madaftari wanayoyatumia huku mmoja akionekana amesimama na kushikilia karatasi lililo na maandishi.

Wanafunzi wengi (wanawake kwa wanaume) wakiwa wamekaa kwenye viti vyeusi ndani ya chumba kikubwa ambacho hutumika kwa ajili ya kutolea mafunzo au semina, wakiwa wanaangalia na kutazama madaftari au vitabu vyao vilivyopo mezani kwa makini.

Mwanamke wa jamii ya kabila la kimaasai aliyevali mavazi yake ya asili, pamoja na urembo masikioni. Akiwa amesimama huku akionyesha tabasamu na mbele yake kukiwa na ubao ambao anaonesha herufi zilizoandikwa kwa ajili ya kujifunza.

Meza kubwa ya mbao ikiwa na madaftari mengi pamoja na makaratasi, pia ikiwepo komputa mpakato pamoja na vifaa vingine vya kieelectroniki, huku wakiwepo watu wameizunguka meza hiyo wakionyeshana vitu kwenye makaratasi.

Idadi kubwa ya wanafunzi wa jinsia yakike na kiume wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakiwa wamekaa kwenye viti wakiwa wanaandika katika madaftari yao na wakisiliza kwa makini mafunzo ambayo yanatolewa sehemu hiyo.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima kwa wanawake kwa wanaume, wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujisomea, huku mezani kwao kukiwa na kitabu pamoja na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wengi hujipatia elimu inayotolewa kwa ajili ya watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa chenye madawati mengi yaliyotengenezwa kwa mbao, wakisikiliza na kunakili vitu mbalimbali kwa makini ambavyo vinatolewa na kufundishwa sehemu hiyo.

Idadi kubwa ya watu wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa, ambao unaonekana ukiwa unatumika katika kutoa semina au mafunzo, wakiwa katika vikundi mbalimbali, huku baadhi yao wakiwa wanaandika vikaratasi na kuonyeshana baadhi ya mambo, huku meza yao ikiwa na kompyuta mpakato pamoja na simu.

Wanafunzi watatu, wakiwemo wawili wanawake na mmoja mwanaume, wakiwa wamekaa katika viti huku wakitumia vifaa vya kieletroniki aina ya kompyuta za mezani ambazo wanazitumia kujifunza na kutafuta maarifa mbalimbali.

Watu watatu ambao ni wanafunzi wa jinsia ya kiume wakiwa wamevaa mavazi nadhifu, huku wamezunguka meza yenye vifaa vya kielektroniki pamoja na madaftari ambayo wanatumia katika kujifunza; huku chumba hicho kikiwa na mabango mbalimbali pamoja na viti vingi.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kimepangwa viti vingi vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na meza, ambazo wanafunzi wanazitumia kuweka madaftari yao na kuandikia, huku mbele ukiwepo ubao wenye rangi nyeusi ambao hutumika kwa ajili ya kuandikia.

Msichana akiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho hutumika kama maktaba kikiwa na vitabu vingi vya aina mbalimbali akionekana akichagua kitabu ambacho anahitaji kwa ajili ya kutumia kujifunza na kupata maarifa.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa katika viti vya chuma katika eneo la wazi la nje kidogo ya nyumba wakiwa wamezunguka katika mfumo wa duara wakielezana na kupata elimu.

Kikundi cha watu wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu ndani ya chumba kilicho na dirisha kwaajili ya kuingiza mwanga pamoja na hewa, huku katikati yao kukiwa na kizulia kidogo

Watu watatu, wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba kikubwa kinachoonekana kuwa na ubao wenye rangi nyeusi uliyoandikwa maandishi na kubandikwa picha mbalimbali, huku mezani kwao ikiwepo kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya majadiliano.

Watu wawili wakiwa wamekaa huku wakiwa wameegemea meza iliyo na vitabu pamoja na kompyuta mpakato ambavyo wanavitumia katika kupata elimu isiyo rasmi kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike waliovaa mavazi nadhifu wakiwa wanatabasamu huku wamekaa katika viti, mezani kwao wakiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kujifunzia, huku mwalimu wao akiwa amesimama akionekana kutoa maelekezo.

Kompyuta nyingi ambazo zimepangwa kwenye meza zikiwa zinatumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujifunza matumizi mbalimbali ya teknolojia pamoja na programu tofauti, wakiwa wamekaa kwa makini ili kujifunza vitu hivyo.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kike wakiwa wamesimama ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kusomea na kujifunza. Wakiwa wameshikilia vitabu vilivyo na picha huku wakivionesha wakiwa na tabasamu kubwa.

Chumba cha darasa ambacho kina madawati mengi, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao kikiwa na mwanga wa kutosha ndani. Huku wanafunzi wakiwa wamekaa katika madawati hayo. Wakiwa na madaftari yao ambayo wanayatumia kwa ajili ya kuandika vitu mbalimbali wanavyofundishwa.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi kwenye viti wakizunguka meza iliyo na vitabu, makaratasi pamoja na kompyuta mpakato, huku mmoja wao akiwa ameinama na anaandika maandishi; hii ni katika kujifunza na kupata elimu.

Watu wawili ambao ni wanawake wakiwa wamekaa katika viti ndani ya chumba ambacho kina meza iliyo na vitabu vingi, ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kusoma na kuelekezana mambo mbalimbali.

Wanafunzi wengi ambao ni watu wazima wakiwa wapo kwa ajili ya kupata elimu isiyo rasmi, wakiwa wamekaa katika madawati ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na chuma huku juu yake yakiwepo madaftari ambayo wanayatumia kuandika huku wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa.

Ukumbi mkubwa uliojaa na watu wengi ambao wamevaa vitambulisho shingoni, wachache wakiwa wameizunguka meza ndogo ambayo ina makaratasi yaliyo na maandishi mbalimbali. Pia ikiwemo kompyuta mpakato, wakionekana kupeana maelekezo.

Wanafunzi wengi wakiwa wamekaa darasani, wakisikiliza kwa makini maelekezo ambayo anatoa mwalimu wao, aliyesimama mbele karibu na ubao wenye rangi nyeusi, huku meza zao zikiwa na madaftari pamoja na kalamu.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima, wakiwa wamesimama mbele karibu na ubao, mmoja akiwa ameshikilia kikaratasi akikibandika katika ubao huo na mwingine akiwa ameshika kalamu pamoja na karatasi akiandika.

Mwalimu mmoja aliyevaa koti akiwa amesimama huku akionyesha tabasamu, akishikilia mpira katika mkono wake mmoja na mkono mwingine akiwa ana kamba huku nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi na maandishi meupe, ikiwa ni ndani ya chumba cha darasa.

Kikundi cha watu wa jinsia ya kike pamoja na kiume wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa, wameizunguka meza wakifanya majadiliano ambayo ina vifaa kama kompyuta mpakato na kipaza sauti huku mmoja wao akionekana kuandika.

Mkusanyiko mkubwa wa watu, wa jinsia ya kike pamoja na kiume, wakiwa ndani ya chumba kikubwa wameketi katika viti, ambacho kinatumika kama darasa kwa ajili ya kujifunzia elimu kwa ajili ya watu wazima.

Mwanafunzi akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe akiwa anajisomea madaftari, ama vitabu ambavyo ameviweka juu ya meza yake na nyuma yake akionekana mtu mwingine ambaye pia amekaa akijisomea.

Wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekaa katika eneo ambalo wanalitumia kwa ajili ya kujifunza na kupata elimu, huku mmoja wao akionekana akiwa ametabasamu, huku amenyoosha mkono wake juu akionyesha ishara ya kuhitaji kuongea au kuuliza swali.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ambayo hutolewa kwa ajili ya watu wazima wakiwa wamekaa katika viti, huku wameizunguka meza wakiwa ni wa jinsia ya kike huku mwanaume mmoja akiwa amesimama, ambaye akionekana akiwapa maelekezo na kuwafundisha.

Kikundi cha watu wa jinsia ya kike pamoja na kiume wenye umri wa makamo, wakiwa wamekaa kwa pamoja huku wamezunguka mduara katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu. Na katikati yao kukiwa na zulia dogo, huku wengine wakionekana wanaandika katika makaratasi.

Watu wengi ambao ni wanafunzi, wakiwa na rika mbalimbali ndani ya chumba cha darasa ambacho kinatumika kwa ajili ya kujifunzia, wakiwa wanafikiria na kuandika kwa makini au kujibu mtihani kulingana na maswali ambayo wameulizwa.

Kundi kubwa la watu ambao wamekaa katika eneo la nje kwenye turubai lililotandikwa chini huku wakionekena wakijisomea, ikiwa ni katika kujipatia elimu inayotolewa kwa ajili ya watu wazima.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba wamekaa katika viti; huku ikiwepo meza kubwa ya mbao ambayo juu yake ina kitabu wanachokitumia katika kujifunzia na kupata elimu.

Chumba kikubwa ambacho kina ubao wenye rangi nyeupe na kikiwa kimepangwa meza pamoja viti, huku likiwepo dirisha ambalo linatumika kwa ajii ya kuingiza mwanga pamoja na hewa safi, wakiwepo watu ambao wamehudhuria semina au mafunzo.

Ukumbi mkubwa ambao hutumika kwa ajili ya utoaji wa semina au mafunzo, wakiwepo wamekusanyika watu wengi wa jinsia ya kike na kiume, ambao wamekaa pamoja na vifaa vyao kama kompyuta mpakato na madaftari, pia mezani zikiwepo chupa za maji na mabegi.

Wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume wa elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama kwa pamoja, huku wakionyesha tabasamu, wakiwa wamevalia mavazi maalumu aina ya joho pamoja na kofia, ambayo hutumika rasmi katika kusherekea kuhitimu kwa elimu.

Kikundi cha watu wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofauti wakiwa wamekusanyika kwa pamoja na kuizunguka meza, huku wakijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi watatu wawili wakiwa ni wa jinsia ya kike na mmoja akiwa ni mwanaume wamekaa kwenye viti ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kusomea, huku mezani ikiwepo kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kuelekezana.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kina ubao uliobandikwa makaratasi. Huku ndani ya chumba hicho wakiwepo wanawake wengi ambao wamekaa katika kikundi huku wakimsikiliza kwa makini mwanaume mmoja aliyesimama akiwapa maelekezo.

Mwanamama wa jamii ya kabila la kimaasai, akiwa amesimama mbele ya ubao ambao umeandikwa herufi ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujifunza, huku akionyesha tabasamu na akiwa amevaa mavazi yake ya asili pamoja na urembo wa masikioni.

Kundi kubwa la watu wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujifunza na kuelekezana mambo mbalimbali kuhusiana na elimu, wakiwa wamekaa katika viti na mbele yao wakiwepo watu ambao wanawasilisha mada.

Ukumbi mkubwa ambao umepangwa meza nyingi pamoja na viti, ukiwa unatumiwa na wanafunzi katika kujipatia elimu na kujisomea; wakiwa wamekaa kwa utulivu wakitumia kompyuta zao pamoja na simu za mkononi, katika kujifunza na kupata elimu.

Watu wakiwa wamesimama katika karakana moja ambayo hutumika kwa ajili ya utengenezaji wa samani mbalimbali kwa kutumia mbao; huku wakiwa wamesimama wakionekana wakipata maelekezo juu ya utengenezaji.

Eneo lililo pambwa vizuri na kuwekwa Maturubai kwa ajili ya kukinga watu na jua pamoja na mvua. Ili kutumika kwa ajili ya shughuli za sherehe ya kuhitimu kwa wanafunzi ambao wanapata mafunzo na elimu jitolewayo kwa ajili ya watu wazima.

Chumba kidogo cha darasa amabacho kina ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa maandishi, kikiwa na idadi ya wanafunzi ambao wamekaa wengine kwenye viti na wengine kwenye mabenchi, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao ambae amesimama akiwapa maelekezo.

Wanafunzi ambao ni watu wazima, wakiwa katika sehemu ambayo wanaitumia kupata elimu isiyo rasmi, kwa ajili ya watu wazima wakiwa wamekaa katika vitu vyao huku wameegemea meza wengine wakiwa wanaandika na kusikiliza kwa makini, mkufunzi aliyepo amesimama mbele yao akiwapa maelekezo.

Wanawake watatu ambao wamekaa kwenye viti na mezani kwao wakiwa na makaratasi pamoja na madaftari ambayo wanatumia, kuandika ili kujipatia elimu wakiwa wako makini sana kwa ajili ya kujisomea.

Kundi kubwa la watu ambao wamekaa katika viti vilivyopangwa vizuri katika mistari iliyonyooka ndani ya chumba kikubwa; huku wakisikiliza kwa makini mtu ambaye amesimama akionekana kutoa mafunzo au semina.

Wanafunzi wengi ambao hupata elimu ambayo hutolewa kwa ajili ya watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa wamesimama na wakisikiliza huku wakiangalia mbele kwa makini kutoka katika mkufunzi wao ambaye yuko amesimama mbele.

Kundi kubwa la watu ambao wamekaa katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, ndani ya chumba kikubwa kilicho na madirisha mengi yanayoingiza mwanga wa kutosha pamoja na hewa safi. Huku ukutani yakiwa yamebandikwa makaratasi yaliyo na maandishi na katikati ya mzunguko huo wakonekana watoto wanacheza.

Wanafunzi wengi ambao wanajihusisha na elimu itolewayo kwa watu wazima, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Wakiwa wamekaa huku wanasikiliza kwa makini, kinachofundishwa na wengine wakinakili ili kutunza kumbukumbu.

Mwanamama ambaye amehitimu mafunzo yatolewayo kwa ajili ya watu wazima, akiwa amejifunika kitambaa chake kichwani chenye rangi ya njano. Huku ameshikilia cheti ambacho hutolewa baada ya kuhitimu. Akiwa ndani ya chumba cha darasa.

Watu wa jinsia tofauti, wakiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa. huku wawili wakiwa wanatazamana, wakionekana kuonyeshana na kuelekezana baadhi ya mambo, huku mezani kukiwa na kifaa aina ya kompyuta mpakato.

Kikundi kidogo cha wasichana wanne, ambao wapo katika chumba kinacho tumika kwaajili ya kutoa mafunzo ya ushonaji wa nguo, huku kukiwepo na cherehani ambazo ni vifaa wanavyo vitumia kwa ajili ya shughuli hiyo.

Watu ambao ni wanafunzi wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye kompyuta nyingi ambacho hutumika kwa ajili ya mafunzo ya matumizi ya programu mbalimbali, wakiwa wamekaa kwa makini huku wanatumia kompyuta hizo.

Kundi la wamama ambao ni watu wazima, wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa kilicho na madawati mengi yaliyotengenezwa kwakutumia mbao, wakiwa wapo sehemu hiyo kujipatia elimu isiyo rasmi itolewayo kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi wanne wakike wa elimu isiyo rasmi, wakiwa wamesimama huku wakionyesha tabasamu wakiwa wakishikilia vitabu vinavyoonyesha ramani ya Afrika wakiwa ndani ya chumba ambacho kinatumika kwaajili ya kusomea.

Chumba kikubwa cha darasa kilichopangwa viti vingi pamoja na kuwekwa meza ambazo wanafunzi waliokusanyika sehemu hiyo, wakiwa wanazitumia kuweka vitu vyao mbalimbali kama kompyuta mpakato, chupa za maji, mabegi pamoja na madaftari wanayotumia kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wengi wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho kina meza nyingi na viti vyenye rangi nyeusi ambavyo wamevitumia kukaa, huku wakisoma vitabu ama madaftari yao ambayo wanayatumia kujifunza.

Ukumbi mkubwa ambao umepambwa vizuri kwa kutumia maputo na kuwekwa meza nyingi, pamoja na viti, huku kukiwa na mwangaza unaomulika vizuri. Unaotumika kwa ajili ya utoaji wa semina au mafunzo yatolewayo kwa watu wazima.

Chumba kikubwa ambacho wanafunzi hukitumia kwa ajili ya kujisomea ikiwa na viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe ambavyo vinatumika kwa ajili ya kukaa, pia zikiwepo meza na sehemu kubwa ya chumba hicho ikiwa ni tupu.

Wanafunzi wengi wakipata mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, chenye kompyuta nyingi ambazo wanazitumia kujifunza vitu mbalimbali vya teknolojia.

Wanawake watatu ambao wamekaa katika kikundi, wakiwa wameshika kalamu mkononi na mezani kwao kukiwa na madaftari, wakionekana wakijadili kuhusu jambo fulani la kielimu.

Mwanafunzi akiwa amesimama huku amesuka nywele zake vizuri zilizokua ndefu na mavazi yake nadhifu, akiwa ameshikilia kompyuta mpakato na peni mkononi huku akitabasamu.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, katika sehemu ambayo wanaitumia kwa ajili ya kujifunza na kupata elimu ambayo hutolewa kwa watu wazima.

Kikundi cha watu, ambao ni wanafunzi wajinsia tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wamekaa katika viti huku wamezunguka kwa pamoja wakionekana kujadili jambo au maswala mbalimbali ya uhusiano na elimu.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga pamoja na hewa safi, huku ukutani zikiwa zimebandikwa picha mbalimbali. Na pia kukiwepo wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume ambao wanasoma vitabu vyao vilivyopo juu ya meza, na mbele akiwepo mwalimu anayewafundisha.

Kundi kubwa la watu ambao wamekusanyika na kukaa kwa pamoja ndani ya chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya kijani, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki wakionekana kusikiliza kwa umakini mafunzo au semina inayotolewa sehemu hiyo.

Wanafunzi wengi wanaojihusisha na elimu itolewayo kwa ajili ya watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wapo makini wakiandika kwenye makaratasi au madaftari yaliopo kwenye meza zao.

Kundi kubwa la watu wazima wakiwa ndani ya chumba ambacho kinatumika kama darasa kwa ajili ya kujifunzia elimu ya watu wazima wakiwa wamezunguka katika duara huku wakifanya michezo kwa ajili ya kujichangamsha.

Chumba kikubwa cha darasa, kilichoezekwa vizuri kwa paa juu, ili kuwakinga na jua pamoja na mvua, huku wakiwepo wanafunzi waliohudhuria kipindi, ili kujifunza. Huku akiwepo mwalimu wao, ambaye anatoa maelekezo.

Wanafunzi ambao wanapata mafunzo ya elimu itolewayo kwa watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wameinama chini huku wanatazama karatasi ambayo imechorwa ikiwa ni kujifunza sanaa.

Chumba kikubwa cha darasa kikiwa na madawati mengi ya mbao, na wanafunzi wengi wa rika mbalimbali ikiwa ni watu wazima ambao wapo ndani ya chumba hicho wakipokea elimu na kupata maarifa; huku akiwepo mkufunzi mmoja ambaye anapita kwa ajili ya kuwaelekeza na kuwapa vipeperushi.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho hutumika kwa ajili ya kufundishia kikiwa na meza pamoja na viti vingi na mwanga wa kutosha huku wakiwepo wanafunzi wengi wa jinsia tofauti ya kike na kiume, wakiwa wanafanya mtihani na kufikilia kwa makini jinsi ya kujibu maswali hayo.

Wanafunzi wengi ambao ni watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba kikubwa kilichopangwa kompyuta nyingi za mezani ambazo wanakitumia kwa ajili ya kujifunza kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wengi ambao wanajipatia mafunzo ya elimu kwa ajili ya watu wazima wakiwa wamekaa katika makundi. Huku wamezunguka meza ambayo zina madaftari wanaotumia kwa ajili ya kujifunza.

Wanafunzi wengi wa jinsia ya kike, wakiwa ndani ya chumba ambacho wanajipatia elimu isiyorasimi kwa kujifunza utengenezaji na ubunifu wa vitu mbalimbali.

Wanafunzi wengi waliopo sehemu kwa ajili ya kujipatia elimu itolewayo kwa watu wazima, wakiwa wamekusanyika na kuzunguka meza zilizo na madaftari pamoja na vitabu na kompyuta mpakato ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujifunza.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho hutumika kwa ajili ya kufundishia watu na kutoa elimu kwa ajili ya watu wazima, kikiwa na meza pamoja na vifaa mbalimbali vya kujifunza kama kompyuta mpakato, huku kukiwa na wanafunzi wengi pamoja na mwalimu ambaye anafundisha.

Wanawake watatu pamoja na wanaume watatu wakiwa wapo ndani ya chumba, ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujisomea. Huku mezani zikiwepo kompyuta mpakato ikiwa ni vifaa vinavotumika kwa ajili ya kujifunzia.

Wanafunzi wengi wakiwa wamekaa katika viti huku wameegemea meza zao zenye madaftari wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama mbele, huku kwenye kuta za darasa hilo kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vikiwa vimewekwa.

Eneo linalotumika kwa ajili ya kujifunzia taaluma ya ushonaji wa nguo, kwa kutumia cherehani ambazo zimepangwa vizuri na watu wakiwepo, ambao wanajifunza jinsi ya kushona nguo kwa kutumia mitindo mbalimbali.

Kundi la watu ambao wamekaa kwenye viti huku wameizunguka meza ndefu iliyotandikwa kitambaa ambayo juu yake ina vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama komputa na simu pamoja na madaftari huku mmoja akiwa anaandika ikiwa ni katika kujadili maswala mbalimbali.

Watu watatu ambao ni wanafunzi wakiwa wamekaa katika viti huku wamezunguka meza yenye vitabu ambavyo wanavitumia kwaajili ya kujifunzia, pamoja na kifaa ambacho ni cha mtandao ikiwa ni katika eneo la wazi ambalo hutumika katika kujisomea na kujadili.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya kijani, huku wamekaa kwenye viti vya plastiki wakiwa wanasikiliza kwa makini mkufunzi ambaye yupo mbele yao anayetoa mafunzo.

Wanafunzi watatu wakiwa wamekaa huku wamezunguka meza wawili wakiwa ni wajinsia ya kiume na mmoja mwanamke ambaye ameshikilia vidude kwa ajili ya kuchezea wakionekana wamepumzika kutokana na majadiliano waliyokuwa wanafanya.

Kundi kubwa la watu waliopo ndani ya chumba kikubwa wakiwa wamekaa katika viti. Huku wengine wakiwa na kompyuta mpakato na wakiwa wanaandika katika madaftari yao kumbukumbu ya vitu mbalimbali ambavyo vinaongelewa katika eneo hilo.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba kikubwa kilicho na ubao mweusi ulioandikwa maandishi, huku mezani kwao ikiwepo kompyuta mpakato pamoja na vitabu wakiwa wanaelekezana jambo.

Watu kadhaa wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba kikubwa ambacho hutumika kama maktaba kikiwa na vitabu vingi vya aina mbalimbali ambavyo vimepangwa wanavyovitumia kwa ajili ya kujisomea na kupata maarifa.

Kikundi cha watu wa jinsia ya kike na kiume ambao wamezunguka meza iliyo na madaftari, au vitabu ambavyo wanavitumia kuonyeshana na kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusu elimu.

Watu wengi ambao wamekaa ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kutoa mafunzo, huku mmoja akiwa amesimama akionekana kueleza jambo au kuuliza maswali, na mbele yao wakiwepo watu ambao wamekaa kwa ajili ya kutoa mada au kutoa mafunzo.

Kundi la watu wa jinsia yakike pamoja na kiume wakiwa wamekaa kwenye viti na wengine wakiegemea meza huku wakiwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama kompyuta mpakato ambazo wanazitumia katika kupata maarifa na elimu.

Ukumbi mkubwa ambao hutumika kwa ajili ya utoaji wa semina pamoja na mafunzo mbalimbali, wakiwa watu wengi wamekaa katika viti huku wakiwa na vifaa aina ya kompyuta mpakato pamoja na madaftari, ambayo wanatumia kwa ajili ya kunakili vitu mbalimbali ambavyo wanafundishwa sehemu hiyo.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kiume, mmoja akiwa amevalia miwani wakiwa wamesima huku wameizunguka meza iliyojaa vifaa vingi vya kielektroniki, zikiwemo kompyuta mpakato ikiwa wanafanya majaribio na kutengeneza vitu mbalimbali.

Wamama wengi wa jamii ya kabila la kimaasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya asili huku wameshikilia mabango ambayo yameandikwa herufi; ikiwa ni katika kujifunza na kupata elimu isiyo rasmi ambayo hutolewa kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi wengi wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina meza nyingi walizotumia kuandika au kufanya mtihani, ambao wanafikiria kwa makini, ili kujibu maswali hayo huku nyuma ya chumba hicho kukiwa na kompyuta nyingi zilizopangwa.

Wanafunzi ambao wanapata elimu inayo tolewa kwa ajili ya watu wazima waliokosa kuipata wakiwa na umri sahihi wa kwenda shule. Wakiwa wamekaa kwenye viti na kuegemea meza zao ambazo zina madaftari wanayoyatumia kuandika vitu mbalimbali wanavyofundishwa.

Ukumbi mkubwa ambao hutumika kutoa mafunzo au semina, wakionekana watu wengi ambao wamekusanyika sehemu hiyo iliyo na viti vingi pamoja na meza ambazo zina chupa za maji, makaratasi yaliyo andikwa pamoja na kompyuta mpakato.

Wanafunzi watano ambao ni wahitimu wa mafunzo wakiwa wamesimama mbele huku wameshikilia vyeti, ambavyo huwa vinatolewa baada ya kumaliza kupata mafunzo. Wakiwa wanatabasamu na kuonyesha furaha.

Wanafunzi watatu (wawili wa jinsia ya kike na mmoja mwanaume) wanaosoma elimu itolewayo kwa watu wazima isiyo rasmi, wakiwa wamekaa kwa pamoja wakionekana kujadili katika sehemu ya wazi huku wameizunguka meza iliyo na vitabu.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti na wengine kwenye madawati ya mbao wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho kinatumika kwa ajili ya mafunzo, huku mbele yao ukiwepo ubao wenye rangi nyeupe ambao umeandikwa maandishi.

Watu wengi wakiwa wamekaa katika viti katika eneo la wazi la nje pembezoni mwa shamba, wakiwa wanapata mafunzo ikiwa ni katika utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa ajili ya watu wazima.

Mwanamama mmoja ambaye ni mwanafunzi wa elimu ya watu wazima, akiwa amejifunika kichwani kwa kitambaa chenye rangi ya njano, akiwa ameshikilia cheti chake ambacho amekabidhiwa baada ya kuhitimu mafunzo akiwa ndani ya chumba cha darasa.

Baadhi ya wanafunzi wakiwa wamekaa katika viti vya chuma huku wengine wakiwa wametundika mabegi yao nyuma ya viti hivyo, wakiwa wanajadili jambo ndani ya darasa ambalo linatumika kwa ajili ya kujifunzia huku mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe.

Mwanafunzi akiwa amevaa nguo ya rangi nyekundu na maua maua akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe, huku ameegemea meza iliyo na vitabu ambavyo anavitumia kujifunzia na nyuma yake akionekana mwanafunzi mwingine ambaye pia anajisomea.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kinatumiwa na watu wazima kwa ajili ya kujipatia elimu isiyo rasmi, kukiwa na mwalimu wao mmoja ambaye amesimama mbele katika ubao wenye rangi nyeusi ambao ameuandika huku anawaelekeza wanafunzi hao.

Mwanafunzi ambaye yupo kwa ajili ya kujipatia elimu isiyo rasmi; inayotolewa kwa watu wazima, akiwa amesimama huku amebeba mtoto mgongoni kwake, anasoma na kuangalia ubaoni katika makaratasi ambayo yamebandikwa na kuandikwa maelekezo mbalimbali kwa ajili ya kujifunza.

Watu wengi wakiwa wamekaa katika vikundi tofautitofauti, ndani ya chumba kikubwa ambacho kimepangwa meza nyingi na kuwekwa urembo wa maua, huku wakiwa wana madaftari au vitabu walivyoviweka mezani kwao wakivitumia katika majadiliano yao.

Watu wawili ambao ni wanaume mmoja akiwa amevalia barakoa. Wakiwa wameinama huku wanamuelekeza msichana mmoja aliyekaa kwenye kiti naye akiwa amevalia barakoa namna ya kutumia kompyuta.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanaelekezwa jinsi na namna ya kutumia kompyuta pamoja na programu zake, kompyuta hizo zikiwa zimepangwa mezani huku mmoja akiwa amesimama akiwaelekeza.

Eneo la chumba cha darasa kilicho na madawati mengi ambayo yametumiwa na wanafunzi ambao ni watu wazima waliokaa huku wakisikiliza kwa makini wakiwa tayari kwa ajili ya kupata mafunzo ambayo yanatolewa kwa ajili ya watu wazima.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa ndani ya chumba cha darasa chenye madawati mengi ambayo yametengenezwa kwa mbao ambacho hutumiwa kwa ajili ya kutoa elimu hiyo akiwa amesimama huku ameshikilia cheti ambacho amekipata baada ya kuhitimu.

Eneo kubwa la wazi la nje ambalo limetengenezwa vizuri na kuwezekwa paa juu ili kukinga najua pamoja na mvua, likiwa limepangwa meza nyingi pamoja na viti ambavyo vimetumiwa kukaliwa na wanafunzi wengi waliopo sehemu hiyo wakiwa wanajisomea na kuandika katika madaftari yao.

Chumba cha darasa, ambacho hutumika kwa ajili ya kujisomea na kujifunza elimu inayotolewa kwa ajili ya watu wazima, kikiwa na madirisha yanayoingiza mwanga pamoja hewa safi, huku wakiwepo wanafunzi wengi ambao ni watu wazima, wakiwa wamekaa kwenye madawati kwa ajili ya kujisomea.

Kundi kubwa la mama wakiwa wamekaa huku wamepakata watoto wao ndani ya hema ambalo wanatumia kwa ajili ya kupatiwa elimu itolewayo kwa watu wazima. Huku mbele yao akiwepo mtu ambaye anatoa mafunzo hayo.

Chumba cha darasa kikiwa na taa ambazo zinamulika vizuri, wakiwepo wanafunzi wengi wa jinsia ya kike na kiume ambao wapo kwa ajili ya kujipatia elimu inayotolewa kwa watu wazima. Mmoja wao akiwa amesimama huku anasoma katika daftari ama kitabu.

Wanafunzi watatu ambao wanapata mafunzo yatolewayo kwaajili ya watu wazima yasiyo rasmi, wakiwa ndani ya chumba huku wameinama kwenye meza moja ambayo mmoja wao anaitumia kuandika kwenye makaratasi yaliyopo juu hapo.

Wanafunzi wengi wamekaa ndani ya chumba kikubwa, kilichopangwa meza nyingi chenye rangi nyeupe na madirisha madogo ya vioo, huku mwalimu wao akiwa amesimama ameshikilia kitabu ambacho akikisoma ilikuwa elekeza.

Kikundi kidogo cha wamama wakiwa wameketi katika madawati ndani ya chumba cha darasa; ambacho wanatumia kujifunzia na kupata elimu, huku mbele yao akiwepo mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama karibu na ubao wenye rangi nyeusi; ambao umeandikwa maandishi anatumia kufundishia.

Chumba cha darasa ambacho kina madawati ya mbao yaliyotumiwa na wanafunzi wengi ambao hujifunza na kupata elimu itolewayo kwa watu wazima, wakiwa wamevaa fulana zenye rangi nyeupe ambazo ni sare na wengine wakiwa na kofia huku wakijifunza.

Wanafunzi kadhaa wa elimu isiyo rasmi wakiwa wamesimama kwa pamoja, huku wameshilikia baadhi ya vitabu ambavyo vinaonyesha ramani ya Afrika wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho kinatumiwa kusomea.

Kikundi kidogo cha watu ambao wamekaa ndani ya chumba kinachotumika kwaajili ya kujifunzia, wakiwa wana barakoa huku wamezunguka meza yenye madaftari pamoja na vitabu ambayo wanaitumia kwaajili ya kujifunzia.

Wanafunzi wengi ambao wamekaa katika vikundi tofauti, wengine wakiwa wamezunguka kifaa aina ya kompyuta mpakato ambacho wanakitazama kwa makini, ikiwa wanaangalia na kuelekezana jambo kwa kutumia kifaa hicho.

Watu wengi wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa na madaftari wengine wakiwa na vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpakato ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kujipatia elimu.

Wamama walio valiamavazi yao nadhifu na wengine wakiwa na mikoba yao, wakiwa ndani ya chumba wamekaa katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wakiwa wamezunguka wakijadili jambo huku nyuma yao kukiwepo ubao wa rangi nyeusi wenye maandishi mengi.

Watu wengii waliovalia sare za fulana zenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya chumba cha darasa, amabacho kina madawati mengi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wamekaa kwa pamoja wakisikiliza mafunzo au semina.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kimejaa wanafunzi wengi wa rika mbalimbali na jinsia tofauti ya kike na kiume, ambao wamekaa katika viti vyenye rangi nyekundu wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachoelekezwa, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono juu akiashiria anataka kuzungumza jambo au kuuliza swali.

Mwalimu ambaye anafundisha elimu ya shule ya msingi akiwa ndani ya chumba cha darasa amesimama mbele, akiwafundisha wanafunzi ambao wamekaa katika madawati yao wakimsikiliza kwa makini na nyuma yake ukiwepo ubao ambao ameuandika.

Mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele yao, huku amenyoosha mikono yake akionesha ishara ili kuwafundisha wanafunzi hao, kwavitendo na nyua yake kukiwa na ubao.

Eneo kubwa la shule ya msingi likiwa na nyasi nyingi fupi na mandhari ya kuvutia. Huku likionekana jengo kubwa ambalo lina madarasa mengi yanayotumiwa na wanafunzi hao.

Mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, akiwa amesimama mbele yao, huku anawafundisha kwa makini. Na nyuma yake ukiwepo ubao wenye rangi nyeusi, ambao umeandikwa kwa maandishi na wanafunzi hao wamekaa kwa makini wakimsikiliza.

Kitabu maalumu ambacho hutumika katika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa kimefunuliwa huku kimewekwa juu ya meza na ndani yake ikionekana picha kadhaa pamoja na maandishi.

Kitabu ambacho kinatumiwa kwa ajili ya kuwafundishia watoto wa elimu ya shule ya msingi, kikiwa kimefunuliwa na kuwekwa juu ya meza, huku kikionyesha picha mbalimbali zinazoelezea mambo mbalimbali ya elimu.

Kitabu ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kusomea na kujifunzia, kikiwa kimefunuliwa katika ukurasa ambao unaonyesha picha za watu pamoja na maandishi.

Eneo la shule ya msingi; ambalo limepambwa vizuri na bustani pamoja na miti mingi mirefu ya kijani kibichi, na pia yakionekana majengo ambayo yanatumika kama madarasa au ofisi.

Vikaratasi ambavyo vimebandikwa kwenye ukuta vinavyotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kujikumbusha siku saba za juma ikiwa ni kuanzia jumatatu mpaka jumapili; zimebandikwa ili wawe wanaziona kila wanapopita.

Kitabu ambacho hutumiwa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa kimewekwa juu ya meza, huku kimefunuliwa katika kurasa zinazoonyesha maandishi pamoja na picha.

Eneo kubwa la wazi la nje ya shule ya msingi, likiwa na nyasi fupi pamoja na miti ama maua yaliyopandwa kwa mstari ulionyooka; yakileta mandhari nzuri ya shule huku yakiwepo madarasa ambayo yanatumiwa na wanafunzi hao kwa ajili ya kusomea.

Jengo kubwa la shule ya msingi likiwa limepakwa rangi nyeupe pamoja na kijani huku pembezoni mwake kukiwa na miti mirefu na pia ikiwepo bustani ndogo ya maua ambayo imepandwa.

Eneo la nje la darasa ambalo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kujisomea. Likiwa limetengenezwa vizuri na kupakwa rangi zinazovutia, huku zikiwepo nguzo za chuma zenye rangi nyeusi ambazo zimeshikilia paa la nje.

Kitabu maalumu cha hesabu ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi katika kujifunza, kikiwa kimechorwa picha mbalimbali huku kikionyesha nambari ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanyia mahesabu.

Kabati la chuma ambalo linatumika kuhifadhi nyaraka mbalimbali za wanafunzi wa shule ya sekondari, ikiwemo mitihani ripoti na kadhalika zikiwa zinapangwa kwa ajili ya kuhifadhi zisipotee.

Eneo kubwa la wazi la nje ya shule ya msingi lililoota nyasi nyingi ambazo ni fupi, huku ikiwepo gari bovu pamoja na sehemu nyingine ambazo wanafunzi hao wanazitumia kuchezea, pia yakiwepo madarasa ambayo wanasomea.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo lina madarasa mengi yanayotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, likiwa na ngazi nyingi ambazo hutumiwa na wanafunzi hao kwaajili ya kupanda au kushuka chini.

Darasa kubwa la wanafunzi wa shule ya msingi likiwa limepangwa viti na meza nyingi katika mistari iliyonyooka, huku zikiwepo taa zinazomulika vizuri na kutoa mwanga unaohitajika na pembeni ya ukuta ikiwepo ramani kubwa ya dunia.

Mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, akiwa amesimama mbele ya darasa huku akionyesha ishara ambazo anazitumia kuwaelekeza wanafunzi kwa vitendo na nyuma yake ukiwepo ubao wenye rangi nyeusi.

Chumba kinachotumiwa na walimu wa shule ya msingi kama ofisi yao kikiwa na kabati ambalo limepangwa vitu mbalimbali ambavyo vinatumika kwaajili ya kutunza kumbukumbu pamoja na kufundishia pia kikiwepo kiti.

Vitabu vingi ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, vikiwa vimepangwa kwa pamoja katika sehemu moja na kikionekana juu yake kitabu kilichoandikwa "Ayubu Mashakani" ambacho kimeandikwa na John Habwe.

Mwalimu wa kike ambaye anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi akiwa anatabasamu, huku amevalia koti la suti na ubaoni kukiwa kumeandikwa vitu mbalimbali ikiwemo namba.

Eneo kubwa la nje la shule ya msingi; iliyo na mandhari nzuri na ya kuvutia yenye kupambwa na bustani pamoja na miti mingi, huku ikiwepo sehemu ya kuegeshea magari pamoja na baadhi ya wanafunzi wanaotembea katika sehemu hiyo.

Mwalimu wa kike ambaye anafundisha shule ya msingi, akiwa amejifunga ushungi kichani huku amesimama akiandika kwakutumia chaki nyeupe, katika ubao mweusi somo analotumia kuwafundisha wanafunzi.

Chumba kikubwa cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kujifunza mambo ya kisayansi pamoja na kufanya majaribio mbalimbali, kikiwa kimepangwa meza nyingi ambazo hutumika kwa ajili ya kazi hiyo na pia yakiwepo mabomba ambayo hutoa maji safi.

Chumba cha bweni ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kupumzika na kulala, kikiwa na vitanda ambavyo vina magodoro na vilivyotandikwa vizuri. Pia, kikiwepo kiti pamoja na meza ambavyo wanafunzi hao hutumia kwa ajili ya kukaa.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya sekondari akiwa ndani ya chumba cha ofisi huku anamsikiliza mwalimu wake ambae anamuelekeza kitu kwenye kitabu, huku mezani vikiwepo vitabu vingine mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kujifunzia.

Chumba kikubwa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwaajili ya kupumzika na kulala, kikiwa kimepangwa vitanda vingi vya chuma ambavyo vimetandikwa vizuri kwa mashuka.

Eneo la shule ya sekondari, kwa nje likiwa na sehemu ambazo wanafunzi hukaa ili kujadili au kujisomea, pia yakionekana madarasa mengi ambayo wanatumia kujifunzia yakiwa na madirisha ya vioo.

Chumba maalum cha maktaba ambacho kinatumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali vinavyotumiwa na wanafunzi shule ya sekondari kwa ajili ya kujifunza, huku wakiwepo wanafunzi wawili ambao ni wa jinsi ya kike wakichagua baadhi ya vitabu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari, kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali ya kisayansi pamoja na kufanya majaribio kikiwa kimepangwa meza nyingi, ambazo hutumika kwa ajili ya kufanyia kazi pamoja yakiwepo mabomba kwa ajili ya kutolea maji.

Kitabu cha somo la baiologia ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari wa kidato cha nne, kikiwa kimewekwa picha ambayo inamuonyesha mtaalamu wa afya akimfanyia vipimo mgonjwa.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya kujifunzia mafunzo ya kisayansi pamoja na kufanya utafiti na majaribio, ikiwa na meza nyingi ambazo zimepangwa kwa ajili ya kufanyia kazi pia yakiwepo mabomba kwa ajili ya kutoa maji safi.

Mwalimu wa jinsia ya kike ambaye anafundisha shule ya sekondari akiwa ndani ya chumba chake cha ofisi akionekana kumuelekeza mwanafunzi mmoja ambaye amekuja kwa ajili ya kupata msaada, huku mezani kwake kukiwa na vitabu vingi.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama katika eneo la nje ya madarasa yaliyopangwa meza na huku likiwa limewekwa mitihani mbalimbali ambayo wanaikagua, ikiwa itaenda kufanywa na wanafunzi.

Mwalimu ambaye anafundisha shule ya sekondari akiwa amekaa kwenye kiti ndani ya ofisi yake, huku amevalia barakoa akiwa anasahihisha madaftari ya wanafunzi wake ambao wameyakusanya.

Kitabu cha kemia ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa kidato cha tatu, kikiwa kimewekwa picha inayomuonyesha mtaalamu wa kemia, akiwa ndani ya maabara akifanya majaribio kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Eneo kubwa la shule ya sekondari likiwa na nyasi fupi, huku ndani ya nguzo za senyenge zikiwepo kamba za nguo ambazo zimeanikwa masweta mengi ya wanafunzi hao na pia yakionekana madarasa ambayo wanatumia kusomea.

Chumba kikubwa cha darasa, ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kikiwa na meza nyingi pamoja na viti, ambavyo vimepangwa katika mistari iliyonyooka. Vikiwa vimetumiwa kukaliwa huku wakionekana wakifanya mtihani, wanafunzi hao.

Kitabu cha baiolojia ambacho hutumiwa na wanafunzi wa kidato cha nne wa shule ya sekondari, kikiwa kimewekwa picha ambayo inamuonyesha mhudumu akiwa anampima mgonjwa ambaye amesimama mbele yake kwa kutumia kifaa maalumu.

Chumba kikubwa cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kikiwa na meza nyingi ambazo zimepangwa. Huku juu yake zikiwepo kompyuta mpakato na pia vikiwepo viti vyenye rangi ya bluu na ubao mweupe.

Jengo kubwa la ghorofa lenye madarasa mengi yanayotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kusomea, huku eneo la nje likiwa ni wazi na lenye mazingira safi yaliyotulia pamoja na miti michache.

Chumba kikubwa cha darasa cha shule ya sekondari kikiwa na wasimamizi wengi waliovalia barakoa na wengine hawana huku wakionekana kuangalia kwa makini wanafunzi waliokaa katika viti ambao wanafanya mtihani.

Mwalimu Ambaye anafundisha shule ya sekondari akiwa amesimama huku anamkoba wake mkononi, akipokea msaada wa vitabu ambavyo vinatolewa na mtu aliyepo ndani ya kontena kubwa ambayo lina maboksi mengi ambayo yametumika kuhifadhia.

Chumba maalumu cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa sekondari, kwa ajili ya kujifunza masuala mbalimbali ya kisayansi pamoja na kufanya majaribio, kikiwa na meza nyingi ambazo ni kwa ajili ya kufanyia kazi zilizowekewa mabomba yanayotoa maji safi.

Mwalimu wa jinsia ya kike ambaye anafundisha elimu ya sekondar,i akiwa ndani ya chumba ambacho kina makabati yaliyopangwa vitabu vingi vya aina tofauti ambavyo hutumika kwa ajili ya kufundishia.

Viongozi kadhaa pamoja na walimu wanaofundisha shule ya sekondari, wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilicho na ubao wenye rangi nyeusi, wakiwa wameizunguka meza moja ambayo wanakagua mitihani.

Mwalimu wa shule ya sekondari; ambaye amevalia vazi la suti, akiwa ametumia ubunifu mkubwa kutengeneza mfumo wa umeng'enyaji wa chakula kwa binadamu, kwa kutumia mabaki ya chupa pamoja na mipira mbalimbali ili kufundisha kwa vitendo.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya kujifunza maswala ya kisayansi pamoja na kufanya tafiti na majaribio kukiwa na meza nyingi ambazo hutumika kwa ajili ya kazi pamoja na mabomba yanayotoa maji safi.

Chumba maalum cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari katika kujifunza masomo ya kisayansi pamoja na kufanya utafiti. Ikiwa na meza ambayo ina vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa kazi hiyo na akionekana mtu mmoja anafanyia kazi.

Eneo kubwa la shule ya sekondari kukiwa na madarasa mazuri ambapo zimetengenezwa sehemu zinazotumiwa na wanafunzi hao kwa ajili ya kukaa na kujisomea au kujadili. Huku pia yakiwepo madarasa mengi wanayotumia kusomea.

Chumba maalumu cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa sekondari, kwa ajili ya kujifunza maswala mbalimbali ya kisayansi pamoja na kufanya majaribio, kikiwa na meza nyingi ambazo zimepangwa zinatumika kuwekea vifaa na kufanyia majaribio.

Wanafunzi wengi wa shule ya sekondari wakiwa wamevaa sare huku wamekaa ndani ya chumba kikubwa kilichopangwa viti vingi pamoja na meza wakionekana kujifanyia mtihani wao kwa umakini mkubwa.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari, kujifunza masomo mbalimbali pamoja na kufanya majaribio ya kisayansi kikiwa kimepangwa meza nyingi zilizo na mabomba kwa ajili ya kutolea maji.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika kama maktaba kikiwa kimepangwa vitabu vingi vya aina mbalimbali. Huku eneo hilo wakiwepo wanafunzi waliokaa katika viti ambao wamefika kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho wanakitumia kusomea na kufundishiwa, wakiwa wamekaa katika viti vyao huku wanaangalia kwa umakini kinachoelekezwa mbele na mkufunzi wao.

Chumba cha darasa ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa chuo wakiwepo waliokusanyika kwa wingi wakiwa wamekaa katika viti, huku wanasikiliza kwa makini na wengine wakinakili kile ambacho kinaelekezwa na mkufunzi aliesimama mbele yao.

Darasa kubwa ambalo linatumiwa na wanafunzi wa chuo kwa ajili ya kusoma na kufundishiwa, wakiwamekaa katika viti vyao vilivyo tengenezwa kwa chuma pamoja na mbao, huku wakisikiliza kwa umakini kinachofundishwa mbele na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa, ambacho kina meza nyingi zilizopangwa na kuwekwa kompyuta juu yake ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujifunza, huku mbele yake akiwepo mwalimu ambae anatoa maelekezo.

Wanafunzi wengi wa chuo waliovalia sare maalumu zijulikanazo kama joho ambazo hutumika kwaajili shughuli mahususi ya kusheherekea kuhitimu wakiwa wanarusha kofia juu ikiwa ni ishara ya kufurahia.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa ndani ya chumba chao cha bweni; ambacho wanakitumia kupumzika pamoja na kulala, kikiwa kina vitanda vya chini na juu pamoja na sehemu za kutundika nguo zao.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wamekaa katika viti vyenye rangi ya kijani, ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kujifunzia, huku mbele yao akiwepo mkufunzi ambaye anatoa mafunzo au semina.

Wanafunzi Wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba ambacho kinameza kubwa, walioitumia kuweka vifaa vyao vya kielektroniki kama kompyuta mpakato na simu huku wakionekana wakielekezana jambo.

Eneo kubwa la ndani, ambalo limepangwa meza nyingi pamoja na viti, huku juu zikiwepo taa ambazo zinatoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya kumulika, ikiwa ni sehemu ambayo inatumiwa na wanafunzi wa chuo kwa ya kujisomea.

Mkusanyiko mkubwa wa wanafunzi wengi wa chuo ambao wamekaa ndani ya ukumbi unaotumika kwaajili ya kutoa semina au mafunzo, wakiwa wamekaa kwa makini wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele amevaa koti lake la suti huku akiwapa maelekezo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika kikundii katika meza moja iliyopo kwenye eneo linalotumika kujusomea maarufu kama kimbweta, huku mezani kwao wakiwa na kompyuta mpakato na wengine wakiwa wanaandika ikiwa nikatika kujadili masomo mbalimbali.

Wanafunzi wengi wa kike kwa kiume wa chuo, wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho wanakitumia kusoma wakiwa wamezunguka meza zao zenye vitabu na madaftari yao, huku mbele akiwepo mkufunzi anayefundisha na ukutani kumebandikwa makaratasi kadhaa yaliyoandikwa.

Chumba kikubwa ambacho hutumika kwa ajili ya semina pamoja na kufundishia wanafunzi wa chuo, kikiwa na wanafunzi wengi ambao wamekaa huku mezani kwao wakiwa na vifaa kama kompyuta mpakato na wengine wakiwa na madaftari; huku wakiwa wanamsikiliza mkufunzi wao.

Wanafunzi wengi wa chuo; ambao wamekaa ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vilivyokaa kwa mfumo wa kuzunguka, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliye mbele, ambaye huenda anatoa semina au kuwafundisha.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa huku kwenye meza zao kukiwa na kompyuta, wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao akionekana kutoa mafunzo ama maelekezo.

Idadi kubwa ya wanafuzi wa chuo ambao wako ndani chumba kikubwa kilichopangwa viti vingi katika mistari iliyonyooka, wakionekana kuinama huku wakitafakari kwa makini ikiwa ni katika kufanya mitihani yao.

Wanafunzi wa chuo wengine wakiwa wamejifunika mdomo na pua kwa kutumia barakoa wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa katika viti vyao, ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia na mbele yao akiwepo mkufunzi ambaye anatoa mafunzo.

Wasichana watatu ambao ni wanafunzi wa chuo cha sanaa na urembo wakiwa wamesimama huku wamevalia sare maalumu wakiwa wanajifunza namna ya kunyoa mteja ambaye amekaa kwenye kiti.

Wanafunzi wengi wa chuo ambao wamevalia sare za fulani zenye kufanana, wakiwa na mkufunzi wao anayewaelekeza maswala mbalimbali huku juu ya meza vikiwa vimewekwa vifaa ambavyo vinatumika kwa ajili ya kufundishia.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wa chuo wakiwa wamekaa katika viti vilivyopo ndani ya chumba cha darasa, ambacho kinatumiwa kwa ajili ya kusoma masomo ya kompyuta, huku mezani ikiwemo kompyuta hizo.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, ambacho kina mwanga wa kutosha wanachokitumia kwa ajili ya kupata semina au kufundishwa wakiwa wamekaa kwa makini wakisikiliza.

Chumba ambacho hutumika kwa ajili ya kufundishia au kutoa semina kwa wanafunzi wa chuo ambacho kimesheheni idadi kubwa ya wanafunzi waliokaa katika viti vyenye rangi ya kijani na huku mbele yao kukiwepo mkufunzi ambae anafundisha.

Chumba kikubwa cha darasa, ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa chuo, ambacho kina meza nyingi zilizopangwa vizuri pamoja na viti, huku ukiwepo mwanga ambao unatokana na taa zilizofungwa juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekusanyika kwa pamoja kukaa katika sehemu ambayo wanaitumia kusoma na kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na masomo yao. Wengine wakiwa wameshika madaftari au vitabu, pia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa ama ukumbi ambao unatumika kwa ajili ya semina pamoja na kujifunzia wakiwa na vifaa kama kompyuta mpakato, simu za mkononi au madaftari kwenye meza zao wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyepo mbele.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa wamekaa ndani ya chumba maalumu cha kompyuta, kikiwa na kompyuta nyingi ambazo zimepangwa kwenye meza wakionekana kuelekezwa namna ya kuzitumia.

Mkufunzi mmoja kwa jinsia ya kike ambaye anafundisha chuo kikuu akiwa amekaa kwenye kiti, ndani ya ofisi yake kubwa iliyo na meza, pamoja na makabati ambayo yamepangwa ya karatasi zake.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika katika utoaji wa semina ama mafunzo kwa wanafunzi wa chuo amabao wamekaa kwa wingi katika viti vyao na akionekana mtu aliyesimama mbele akitoa hotuba ama mafunzo.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika kama darasa kwa ajili ya ufundishaji ama utoaji wa semina kwa wanafunzi wa chuo ambao wamejaa kwa wingi ndani ya chumba hicho, wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa sehemu hiyo.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume amabao wapo ndani ya meza kubwa iliyo na vifaa kama kompyuta mpakato, ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujadili maswala mbalimbali ya kielimu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wamekusanyika kwa pamoja, huku wakionyeshana kitu katika kompyuta mpakato ambacho wanakijadili, pia meza yao ikiwa na vifaa vingi vya kielektroniki pamoja na chupa za maji.

Wanafunzi wengi wa elimu ya chuo wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho wanakitumia kwa ajili kufundishwa au kupewa semina, wakiwa wengine wamevaa barakoa huku mbele yao akiwepo mkufunzi anayetoa mafunzo.

Wanafunzi wa chuo ambao ni wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa kwenye meza ambayo ipo sehemu maalumu ya kujisomea, inayofahamika kama kimbweta huku wameweka kompyuta zao mezani ambazo wanazitumia.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kikubwa cha darasa ambacho hutumika kwa ajili ya utoaji wa mafunzo au semina, wakiwa wamekaa kwa makini wakisikiliza ambacho kinaelekezwa sehemu hiyo.

Wanafunzi wa chuo, ambao wamevaa mavazi nadhifu na ya kuvutia, wakiwa ndani ya chumba ambacho wanakitumia kwa ajili ya kusomea, wengine wakiwa wanasikiliza kwa makini huku wakinakiri vitu wanavyoelekezwa katika madaftali yao.

Chumba cha darasa ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa chuo kwa ajili ya kusomea na kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na kompyuta. Ikiwa na viti ambavyo wametumia kukaa na mezani kwao zikiwepo kompyuta.

Wanafunzi wa chuo ambao wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba kilicho na meza nyingi pamoja na viti, wakiwa wamekutana kwa ajili ya kupata elimu na kujifunza; huku mkufunzi wao akiwa amesimama mbele.

Wanafunzi wengi wa chuo ambao wamekaa ndani ya chumba kinachotumika kwaajili ya kujisomea wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, simu za mkononi pamoja na madaftari yao kutafuta vitu mbalimbali kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wengi wa chuo wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho kina tumika kwa ajili ya kufanyia mtihani, wakiwa wamekaa katika viti vilivyopangwa kwenye mistari iliyonyooka wakijibu maswali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani, wamevaa makoti yenye rangi ya buluu wakiwa wanafanya mitihani huku mezani kwao kukiwa na kompyuta na msimamizi akiwaangalia kwa umakini.

Wanafunzi wawili wa kiume wa ufundi stadi waliovalia fulana zenye maandishi ya kufanana pamoja na barakoa, wakiwa wamesimama karibu na kifaa cha kisasa cha kiteknolojia ambacho wamekitenegeneza kwa ubunifu mkubwa kwa ajili ya kufanyia kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, ambacho wanakitumia kujifunza ufundi wa utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo vipo juu ya meza, huku wamevaa sare za makoti ya bluu.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba chao ambacho wanakitumia kujifunzia utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ambavyo vinatumika katika kutengeneza huku wamevaa sare za makoti.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho hutumiwa kujifunzia mambo mbalimbali, ikiwa wamekaa kwenye sali za makoti zenye rangi ya bluu, na mezani kwao vikiwepo vifaa kama kompyuta mpakato.

Wanafunzi wengi wa elimu ya ufundi stadi, wakiwa wameizunguka meza kubwa kwa pamoja huku wamevalia mavazi ya makoti, ambayo ni sare yenye rangi ya bluu, huku mmojawao akionekana kushikilia kifaa ambacho anawaelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba kikubwa; chenye madirisha ya vioo, wakifanya kazi ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki ambavyo wamewekewa mezani kwao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia sare zao maalumu pamoja na vifaa vya kujikinga kama kofia ngumu na mabuti, wakiwa katika moja ya eneo la kazi likiwa ni jengo ambalo wanalikamilisha ujenzi.

Mwanafunzi mmoja wa ufundi ambaye amevaa sare maalumu za rangi ya bluu, pamoja na mabuti huku amajifunika pua pamoja na mdomo wake kwa barakoa, akiwa ameingia ndani ya gari ambalo anatengeneza.

Wanafunzi wa ufundi waliovalia sare za makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kujifunzia ufundi wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo vimepangwa mezani wakivifanyia kazi.

Wanafunzi wa ufundi stadi; wakiwa wamejifunika pua pamoja na midomo kwa kutumia barakoa, wakiwa ndani ya karakana ambayo inatumika kwa ajili ya kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mbao, wakiwa wanajifunza.

Wanafunzi ambao wanajipatia elimu ya ufundi stadi wakiwa wamejifunika midomo pamoja na pua zao kwa kutumia barakoa, wapo ndani ya chumba ambacho wanajifunza sanaa au ufundi wa kupaka rangi katika vifaa ambavyo wanavitengeneza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa, ambacho kinatumika kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali vya ufundi, ikiwemo utengenezaji wa vifaa tofautitofauti; wakiwa wapo wamekaa huku wanaelekezana namna ya kufanya.

Wanafunzi, wanaopata elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba, huku wakiwa wamekaa katika viti na mezani kwao, vikiwepo vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama simu janja, ambazo wanazitengeneza na kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu wapo ndani ya chumba cha kazi, ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujifunza utengenezaji na ukarabati wa vifaa mbalimbali vya kielectroniki ambavyo vimewekwa mezani.

Wanafunzi wengi wa elimu ya ufundi stadi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho wanakitumia kujifunzia ufundi wa utengenezaji wa vitu mbalimbali, wakiwa wamekaa huku wamevalia sare za makoti wakionekana kufanya mtihani.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa ndani ya chumba cha kazi, ambacho wanakitumia kujifunza utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ambavyo wameviweka juu ya meza yao kwa makini wakifanya ukarabati.

Wanafunzi wa shule inayotoa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba ambacho kina kompyuta wanazozitumia kwa ajili ya kujifunzia namna ya kutumia, pia ukiwepo ubao ya rangi nyeupe.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi akiwa ndani ya chumba ambacho wanakitumia kwaajili ya kujifunza utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, akionekana kwa makini akiangalia namna ya kutengeneza kifaa hicho.

Wanafunzi ambao wanasoma shule inayotoa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho kinatumiwa kusoma masomo ya kompyuta, ambazo zimewekwa juu meza. Huku akiwemo mkufunzi anayeowaongoza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chunmba cha darasa ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujifunza utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki huku wakiwa wamevalia sare za makoti.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa katika sehemu ya ukarabati ambayo ina gari kubwa moja linaonekana ni libovu likiwa wanalifanyia matengenezo, huku watu wengine wakiwa wamesimama pembeni wakitazama shughuli hiyo.

Wanafunzi watatu wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia makoti maaalumu ya sare huku wako ndani ya chumba kikubwa kilicho na kompyuta ya mezani ambayo wanajifunza jinsi ya kutumia na kujifunza programu mbalimbali.

Wanafunzi wengi ambao wapo ndani ya chumba ambacho wanakitumia kwa ajili ya kufanya mitihani, wakiwa wamevaa sare za makoti na huku meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Mwanafunzi mmoja wa chuo cha ufundi, akiwa amekaa huku amevaa fulana ya rangi nyeupe na kofia kichwani, akiwa ameshikilia kimoja cha kieletroniki ambacho anakifanyia marekebisho.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya chumba, wengine wamevalia sare za makoti na pia ikiwepo meza kubwa ambayo ina vifaa vingi vya kielektroniki, ambavyo wanavitengeneza pamoja na kujifunza.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi akiwa amevaa koti maalumu lenye rangi ya bluu, akiwa amesimama pembeni karibu kabisa na kifaa ama mtambo wa kisasa ambao anaubonyeza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba maalum cha kazi, wengine wanasare za makoti na wakiwa wamevalia makoti ili kujikinga, pia mmoja akionekana akifanyia kazi kifaa achambacho anakichomelea.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba maalumu, ambacho wanakitumia kusoma na kujifunza vitu mbali mbali kuhusiana na teknolojia ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, ambavyo wameviweka katika meza zao na huku wakiwa wamevalia sare za makoti.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba cha kazi huku wamevaa vifaa vya kujikinga machoni, mmoja akiwa ameshikilia kifaa kinachotumika kwa ajili ya kuchomelea vyuma huku wenzake wakiwa wanamtazama.

Wanafunzi wengi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho kimepangwa kompyuta nyingi zilizopo mezani, wakiwa wamevaa sare za koti huku wanajifunza namna ya kutumia.

Chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamekaa katika viti, huku meza zao zikiwa na kompyuta ambazo wanazitumia kujifunza programu mbalimbali.

Darasa kubwa ambalo linatumiwa na wanafunzi wanaosoma ufundi stadi, likiwa na viti vilivyopangwa ambavyo wamevitumia kukaa na meza zao walizoweka makaratasi au madaftari juu wanayotumia kunakiri.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, akiwa amevaa vazi la koti na kichwani kwake amejifunga kilemba; huku kwenye meza alipoegemea kuna vifaa vya kielektroniki pamoja na vingine vya utengenezaji, ikiwa yupo katika kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba huku wamevaa sare za makoti na mezani kwao zikiwepo kompyuta, wanaonekana wakiwa wanafanya mtihani wao huku mmoja ya msimamizi akiwa anawatazama kwa makini.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi stadi akiwa ameshika kifaa ambacho anajifunza namna ya kukitengeneza, akiwa amevaa koti maalumu lenye rangi ya bluu akiwa ndani ya chumba.

Mtu mmoja ambaye anajihusisha na masomo ya ufundi stadi akiwa amevaa sare maalumu pamoja na kofia kichwani akionekana karibu na kifaa ambacho anakibonyeza kwa ajili ya kukitumia.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba kilichopangwa meza, ambazo juu yake zinavifaa vya kielektoniki pamoja na vifaa vya kutengenezea, wakiwepo wanafunzi ambao wanajifunza ufundi.

wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho wanakitumia kujifunza utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo wameviweka katika meza, huku wakiwa wamevaa mavazi ya koti rangi ya bluu.

Wanafunzi ambao wanajipatia elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba wanachokitumia, kwa ajili ya kazi ya kujifunza ufundi kwa utengenezaji wa vifaa mbalimbali, huku mezani mwao kukiwa na vifaa hivyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba wanachokitumia kwaajili ya kujifunza vitu mbalimbali, wakiwa wamevaa sare za makoti yaliyo na rangi ya bluu huku kukiwa na meza yenye vifaa vingi.